Hapa naona watu wawili wakisalimiana tena wanapandilisha vifunguo ya gari inaonyesha ya kwamba hawa watu wanauziana magari tena huyu mwingine anapeana kifunguo ya gari hili huyo mwingine alike pesa ya gari.

Huku naona familia moja wanayo furahia kuona mtoto yao wakisoma katika tarakilishi ya baba yake. Hawa ni familia wanaojenga familia yao tena wanafurahia watoto wakipata elimu kutokea teknolojia mpya.

Hapa naona ni sokoni kuna chakula tofauti tofauti kama viazi, nyanya ,maindi ,mboga na vitu zingine tofauti kama ndizi na vitu za kubebea. Watu wanatembea huku wakiona ili wanunue chakula mbali mbali.

Huku naiona ni ofisi tena kuna magari katika ofisi hii iliyojengwa na vioo. Inajulikana kuwa hii ofisi iliwekwa ikue maegesho ya magari ya kuuza tena hizi magari inawekwa huku ili watu wakuje wajichagulie tena walipe huku na waende nazo.

Hapa naona mkulima mmoja anayeuza maziwa katika duka lake ili apate pesa ya kusomesha watoto na wapate mahitaji ya kila siku. Huyu mkulima anayeuza anapima maziwa yake.

Huku naiona ni soko la kuuza chakula. Hii soko inasaidia kuuza chakula tofauti tofauti na machungwa kama vile kuna kitunguu saumu, viazi, kukumanga na karoti. Hii inasaidia sanaa kuongeza ladha ya chakula unavyo ipika ili watu wafurahie wakati wanakula.

Huku naiona magari lililopangwa katika laini moja. Linajulikana kuwa hizi magari ni mapya. Tena huku ni maegesho ya magari inayojulikana kuwa ni ya kuuza. Tena hizi magari hazijatumiwa na mtu yoyote inangoja tu...

Huku naona ni duka kubwa sana iliyopangwa vitu tofauti tofauti kama mchele ,unga, soda na vitu kadhalika iliyopangwa katika hii duka , tena naona benki ya kutoa pesa katika hii duka inaeza saidia watu kutoa na kuweka pesa.

Huku naona magari iliyopangwa katika maegesho hii, inajulikana kuwa huku ni ujenzi uliojengwa vizuri ili magari mapya tapangwe huku wakingoja wanunuaji, katika sehemu hii, hii gari inajulikana ni lipya na halijaedeshwa na mtu yeyote.

Huku naiona ni soko la viatu. Tena huku inatumika kuishona viatu, ili viweze kuing'ara wakati watu wanaikujia kununua viatu hizi zinakuwa zimeing'arishwa. Tena naiona viatu ya kuchezea mpira inauzwa huku.

Hapa naona picha katika kabeti ya mtu mmoja anayeihesabu maelfu kadhaa katika mkononi mwake. Hii pesa inaonekana ya kwamba ni pesa ya kitambo iliyobadilishwa na serikali tena ilisababishwa kubadilishwa hii pesa juu ya uwizi ilikuwa ime

Huku naona manguo tofauti tofauti iliyofungwa katika mabesheni tofauti tofauti hii inaonyesha ya kwamba hii manguo ni ya watu wa biashara na wanaleta kutoka nje ya kenya.

Huku naiona ni sokoni naiona machungwa, viazi, mandizi na vitu zingine tofauti tofauti inayouzwa katika soko hii. Tena naiona wauzaji wanaipanga hizi machungwa ili waweze kuuza, tena naiona wanunuzi wakijichagulia ili waweze kununua.

Huku naiona magari tafouti iliyopangwa katika nyumba hii iliyojengwa na vioo. Inajulikana yakwamba huku ni pahali pa kuusa magari, tena naiona meza na kiti inaonesha kuwa mnunuaji na muuzaji wanakaa wakati wanaiongea kuhusu bei yao.

Huku tunaiona magari yalipangwa katika uwanja huu. Inajulikana kuwa huu ilitengwa ikuwe maegesho ya magari kwa siku moja wakati sherehe inapoendela katika uwanjani huu. Tena inajulikana kuwa ni sherehe kubwa sana ju naona magari magari mingi iliyopaki.

Huku naona pesa iliochorwa mto. Hii pesa inatokea benki kuu ya Kenya na hii pesa inasaidia wananchi wapate mahitaji yao. Tena hii pesa ni ya kitambo ya siku hizi ilichorwa wanyama kadhaa.

Huku naiona magurudumu ya magari iliyopangwa katika sehemu hii, hii magurudumu inajulikana kuwa bado ni lipya, halijatumika na gari yetote, tena magurudumu hizi, zinauziwa katika watu tofautitofauti, iki waweze kuweka kwa magari zao.

Huku naiona maelfu ya pesa iko katika mezani. Hii ni maelfu nne iliwekwa katika meza. Na hii pesa inajulikana ni ya kisasa. Hii inasaidia watu sana ukipata pesa mingi kama hivi inasaidia mtu aweze kununua vitu kama mahitaji ya familia.

Huku naiona machungwa tofauti tofauti na mboga iko katika sokoni . Inajulikana kuwa huku kuna wauzaji na wanunuzi ya chakula hii. Hii chakula inasaidia watu waweze kupata nguvu na kupata afya katika mwili yao tena waweze kufanya kazi wakiwa na nguvu.

Huku naiona magari iliyo wekwa katika maegeshoni karibu na pahali pa kuweka mafuta. Tena naiona watu wawili wanaosimama nyuma ya hii gari. Inajulikana kuwa mwenye gari ni huyu amevaa shati nyeupe na huyu mwingine ni mfanyikazi katika pahali pa kuweka mafuta.

Hapa naona magari ilioopangwa kando inaonyesha ya kwamba hizi magari ni ya kuuza ili muuzaji apate pesa na kampuni yao apate pesa ya kuleta magari zingine kuleta kutokea nchi tofauti tofauti, hizi magari inaweza nunuliwa na watu tofauti tofauti.

Huku naiona magari mingi iliyopangwa katika jinsi tofauti tofauti inajulikana kuwa hizi magari iko katika maegeshoni ya kuuza magari tena, naiona magari lipya hazijaendeshwa na mtu yeyote tena hizi magari zilipakwa rangi tofauti tofauti.

huku naona gari iko katika maegeshoni ya magari. Hii gari inakaa kungoja wasafiri ili wasafirishe kutoka sehemu ingine hadi kwingine. Hii inachulikana ya kwamba hawa wasafiri watalipa hii gari ili wapate kusafirishwa.

Hapa naona manoti tofauti tofauti, ama manoti ya giri moja moja iliyopangwa, na kuna mtu anayehesabu hizi pesa ndio ajue ni kiasi gani ako nayo katika mikononi mwake. Hii pesa ni ya Kenya.

Huku naona wanaume wawili wamekaa katika kiti kando ya duka moja, inaonyesha ya kwamba hawa watu ni wauzaji katika duka hii ili wapate pesa, hawa wauzaji wanakaa nje wakingoja wanunuzi wakuje ndio wauzie.

Haku naiona mtu ambaye alishika simu yake na akaingia sehemu ya kutoa kutuma pesa ama kulipa deni tena kuomba deni na kuona kilichobakia katika akaunti ya simu yake. Tena huyu mtu anajulikana anataka kutuma pesa.

Huku ni sokoni ya mboga na machungwa. Naona nyanya na machungwa tofauti tofauti kama ndizi, viazi na vitu zingine tofauti, tena naona nanasi watu wanaichukua na wakiuza wengine wananunua.

Huku naiona ni sikukuu ya kuuza vitu tofautitofauti kama nyanya, viazi, kitunguu, pilipili hoho, pilipili manga, kukumanga na vitu tofauti tofauti, huyu muuzaji anayeuza naiona anakatakata mboga ili auze, tena ili aweze kupata pesa.

Hizi magari iliopangwa kando inaeza tumiwa kupeleka watu kutokea sehemu zingine hadi zingine, tena hii gari ni ndogo inaweza beba watu tano ama wanne, tena hii gari bado ni mpya inaonekana ilinunuliwa juzi juzi.

Katika hii picha naona mzee Toroitich Arap Moi aliyekuwa raisi wa Kenya alitoa pesa ya manoti tofauti tofauti . Katika hii naona manoti ya pesa iliyochorwa picha zake.

Hapa naona magari, watu tofauti tofauti wakitembea. Tena hii picha inaonyesha ya kwamba, huku ni sokoni. Watu walieka kando magari zao ili waende wanunue mahitaji yao katika sokoni hili. Hii inasaidia sana.

Huku naiona ni soko ya vipanda ngazi, hizi vibanda vinauza vitu tofauti tofauti kama mboga, machungwa, kama maembe, tena naiona mahindi mbichi na vitu zingine tofauti tofauti, ili waweze kusaidia hao watu wakiuza wapate pesa.

Huku naiona maelfu ya pesa iko katika meza na hii pesa hazitumiki tena katika nchi yetu ya Kenya. Hii pesa ilikuwa ya kitambo na ya kisasa imebadilishwa, imechorwa wanyama na picha ya watu ilitolewa hiyo wakati.

Huku ni sokoni ya wamaasai, inaonekana kwa mbali, hii soko inatumia vitu ya maasai ili ijulikane sana hii ni soko yao, naona vitu mbalimbali inayorembesha wamama kwa hii soko.

Huku naona watu wamejaa katika sokoni, tena naona wanachichakulia vitu anaye penda kununua na wauzaji wanapata pesa hili wajijiisaidie naye tena kusomesha watoto Yao katika mashule tafauti tafauti tena wapate elimu.

Huku naona gari iliyowekwa kando. Inaonekana kuwa mwenyeji aliweka huku ikae kama iko katika maegeshoni. Gari hili inaonekana ni gari lipia haijaendeshwa sana. Tena inangoja wasafiri ili yasafirishe kutoka huku.

Huku naona kuna ujenzi uliojengwa na vioo. Inajulikana huku ni maegeshoni ya magari yanayotumika katika ushindanaji ya mchezo wa kukimbizana kwa magari. Tena hayo magari ni mapya hayajatumika kamwe.

Huku ni yule gari iliyotengenezwa na machuma tofauti tofauti. Inajulikana hii gari ni ya kufunza watoto ili waweze kujua kuendesha magari ndogo ndogo na waweze kufurahia. Tena hii inasababisha kuwa na elimu bora.

Huku naona duka iliyoandikwa Embezzah . Tena hii duka inamaanisha ya kwamba watu wanatoa pesa katika masaa na wanaweza wekewa kwa hii duka. Tena wanauza vitu tofauti tofauti katika hii duka.

Huku naiona magari kubwa kubwa iliyowekwa maengeshoni ya magari, tena hizi magari inajulikana kuwa bado ni lipya. Inaonekana kuwa hijaendeshwa na mtu yeyote. Sehemu hii iliyowekwa inatumiwa kuuzwa wakati watu wanakuja kuiona ili wanunue.

Huku naona mzee mmoja anafurahia gari moja linalool onekan vizuri. Inamaanisha ya kwamba huyu mzee anataka anunue hii gari ndio maana anafurahia hii gari hili alipe pesa achukue gari. Hii ni gari nyeusi.

Huku naiona ni duka la kuuza vitu tofauti tofauti. Kama maji, soda na vitu zingine vinavyokuwa katika duka hilo. Tena naiona huko imepakwa rangi inayojulia watu, huku ni pahali pakutoa ama kutuma pesa katika simu ya mkono. Tena naiona ndoo inayowekwa nje ili isanye matakataka.

Hapa naona magari katika maekesho na gari ya kwanza imepakwa rangi nyekundu tena inayofuata ni nyekundu kiazi na Kuna watu wanaojichagulia magari katika hii maekesho hili wanunue.

Huku Kuna gari moja inayotembea katika barabarani hili inaonyesha ya kwamba hii hiko na wasafiri wanaosafiri kutoka upande moja hadi kwingine hii gari inaonekana ya kwamba ni.

Huku naona mtu mmoja ameingia katika akaunti yake ya kutuma pesa, na ninaona mtu mmoja ameshika shilingi mia mbili katika mkono yake, kumaanisha huyu mtu anataka atumiwe hiyo pesa kwa simu.

Hapa naona mashilingi tafauti tafauti kuanzia shilingi tano, shilingi kumi na shilingi ishirini, hii pesa inasaidia wananchi kupata chakula ya Kila siku ata kama ni pesa kidogo inasaidia sana.

Huku naiona ni soko na machungwa tofauti tofauti. Huku naiona kuna machungwa kama avocado , maembe, viazi na nyanya. Tena naiona mipera na vitu zingine tofauti inayotumika katika nyumbani yenye inaweza saidia kupata nguvu.

Huku naiona ni pahali pa kununua maziwa ili waweze kuweka katika makaratasi ama kuchemshwa ili watu waweze kuinunua kutoka sehemu hii. Tena naona wakulima wanaileta maziwa yao huku, ili iweze kulipwa katika mwezi.

Huku naiona ni ya soko na viatu. Naiona viatu tofauti tofauti iliyopangwa katika sehemu hii. Tena inajulikana kuwa ni ya watoto watu wazi...na watu wazima. Hii viatu inapouzwa mwuzaji anapata pesa ili aweze kutumia kwa njia ingine.

Huku naiona magari mingi iliyopangwa katika maegesho hii ya magari. Tena hizi magari zinajulikana kuwa ni mapya. Haijaendeshwa na mtu yeyote. Tena hizi magari, iliyowekwa katika maegesho hii, inajulikana kuwa ni ya kuuza, ili watu wanunue huku.

Huku naiona magari iliowekwa rangi tofautitofauti. Tena hili magari lilipangwa katika maegesho ya magari. Yanajulikana kuwa hizi magari niya watu tofautitofauti, waliweka kwa maegesho hii ya magari ili waende kupiga shughuli yao tofautitofauti.

Huku nainona mtu anayeitengeneza baiskeli, inajulikana kuwa huyu mtu alianguka na hii baiskeli yake, tena naiona maelezo inayohusu bima la afya, inaelezea watu kuhusu ukiwa na bima la afya inasaidia hata ukigonjeka inakulipia.

Huku naiona duka la maziwa anaweza nunua kutoka mkulima ili aweze kupika tena aitengeneze na aweke katika makaratasi tofauti tofauti ili auzie watu wanaotaka kutumia maziwa. Tena naiona watu wako mlango ya kununua. Hizi maduka inajulikana kuwa na wanunuzi.

Huku naiyona magari kubwa kubwa sana . Inajulikana kwamba hizi magari ni ya kampuni moja . Tena hizi magari bado liko katika maegesho ya kuuza . Inajulikana kuwa huku ni pahali pa kuuzia watu magari tena hizi magari iliyopangwa huku ni ya .

Hapa naona simu ya rununu ama simu ya mkono na mtu anayebonyesha katika benki yake ya mpesa ili atume pesa ama alipe vitu alikuwa ambaye amekuwa amenunua katika hili duka.

Huku naiona ni soko la vitu tofauti tofauti. Naiona viatu iliyopangwa katika mipango nzuri. Tena naiona manguo iko katika soko hii. Naiona muuzaji amekaa chini ili aweze kuingoja wanunuaji ili wawauzie.

Huku naiona watu wanayoiendesha pikipiki. Mmoja anakuja kwa upande ile ingine na mwingine anaiendesha akienda mahali kuna mwingine. Huyu mwingine anaibeba msafiri mmoja nyumani mwake na hii inasaidia vijana kupata pesa.

Hapa naona gari iliyokuwa katika barabarani, hii gari inaonekana ya kwamba ni mpya, tena hii gari inangoja wasafiri katika hii kando ya barabara, wasafiri hawajafika kamwe lakini mwenye gari anasubiri huku.

Huku tunaiona gari jipya. Hii gari inajulikana kuwa imewekwa maegesho ili ingoje wasafiri waweze kubebwa kutoka sehemu moja hadi nyingine. Hii gari tunaiona milango iki wazi, inajulikana kuna watu wanataka kuingia ili waweze kusafirishwa.

Huku naiona mtu amesimama huku, inajulikana kuwa anaitwa Rian Smart, huyu mtu anaitangaza kuhusu bima ya manyumba, tena hii bima ya manyumba inajulikana kuwa nyumba ikichomeka inaweza gharamia wakati yeyote ili utate ujenzi mpya ya nyumba.

Hapa naona watu wakiwa sokoni, inaonyesha ya kwamba kunawatu wanauza vitu tafauti tafauti katika hii soko, tena watu wamejaa sana wakinunua wengine wakiuza. inaonyesha ya kwamba hapa kuna wauzaji wengi na wanunuzi wengi ndo maana watu wamejaa huko

Huku naona magari tofauti tofauti iliyopangwa kwa mpangilio nzuri ili ionekane kwa mbali na watu, inaonekana ya kwamba hizi magari iliyopangwa inauzwa tena inangojea watu wenye wananunua huku waende watumie.

Huku naiona ni soko la viatu , naiona viatu iliyopangwa ili watu wakuje waweze kujichagulia na wapate viatu inayotoshea na waweze kulipa ndio waende nazo nyumbani, hapa naiona mtu anayechagua manguo huku kandoni.

Huku naiona ni pahali pa kuuza na kununua maziwa. Inajulikana kua huku ni pahali wanapokwenda kununua maziwa yanayowekwa katika makaratasi ya malitre tofauti. Tena hii maziwa inachemshwa na kutoa mafuta ili kuweza kukaa muda mrefu wanapo iuzia...

Huku naona mzee mmoja aliyepata ajali hii ya mkono na mi naona mtu anaye msaidia alalishe mikono yake vizuri. Na hii ajali inasababishwa na hatari za njiani na kutokua makin njiani.

Huku ni sokoni ya machungwa, mboga na vitu tofauti tofauti. Naona watu wanashirikiana, wanauza chakula wengine wanatembea tena kuna wenye wameinama kuchagua matunda na chakula hizi.

Hapa naona pikipiki moja ilianguka barabarani. Hii inasababisha ajali nyingi kwa watu, tena inaweza sababisha ajali nyingi kwa watu wengine. Hii inaonyesha ya kwamba huyu mtu alikuwa anakimbia sana katika njia hii.

Huku naona pesa iliyofungwa tofauti tofauti. Na hii pesa ni manoti ya mia mbilimbili, tena kifungu zingine nne ni mia tano tano. Na kifungu ingine mbili ya elfu moja moja. Hii pesa inasaidia wananchi sanaa kupata

Huku naiona mayai hii mayai inajulikana kuwa ni ya biashara tena inaonekana kuwa kuna mkulima ambaye alilea kuku ili aweze kupata hizi mayai tena aweze kuendeleza biashara yake ya kuuza mayai katika soko hili.

Hapa naona pesa ya kitambo, naona shilingi mia tano na maelifu yenye ilipangwa vizuri, mtu alishika na mkono yake, hii pesa ilitolewa na serikali ya juzi na wakabadilisha kuweka pesa ya kisasa ili watu watumie.

Hapa naona moria moja wametokea kwa duka moja ya kutoa pesa na kuna mzee moja kando yake anauza kwa kibanda ili apate pesa pia yeye kama watu wengine ajisaidie yeye mwenyewe.

Hapa naona ni kibanda moja inayohusia vitu mingi kama mboga na nguo, mifuko inasaidia watu kupata mahitaji yao Kwa uraisi kama Iko wasi katika hii soko yao tena hii

Hapa naona watu wawili mwanaume mmoja na mrembo mmoja na hawa watu wameng'ara sana wamesoma pamoja kitabu moja ili waelewe hii inahusu nini na historia yenye iliandikwa katika kitabu hii.

Hapa ni noti ya shilingi mia tano inayotoka Benki Kuu ya Kenya. Hii pesa ilitengenezwa na mzee Jomo Kenyatta akiwa kiti kubwa ya serikali yetu ili isaidie wananchi.

Hapa naona ngiri moja yenye imeshikwa na mkono wa mtu inaonyesha hii ni pesa ambayo ilitokea juzi juzi na hii pesa inasaidia wakenya wetu kwa kupata mahitaji yao katika shughuli mbali mbali.

Hapa naona pesa yenye iko katika akaunti moja ya Mtu tena naona ametumiwa pesa na Bet Oboro tena alikuwa ametumia Brian Ojad hii.

Hapa naona kibandaski anauza vitu tofauti tofauti kama: ndizi, na vitu kadhalika inayosaidia mkulima n amu mwenye anataka kutengeneza chakula hapa unapata viazi tamu na.

Hapa naona kuna mtu anayehesabu pesa yake polepole akifunganisha ikae pamoja, hii pesa ni maelifu inasaidia huyu mtu apate vitu ama mahitaji yake ya kutumia hii pesa.

Hii ni risiti inayoonyeshwa unalipa pesa ya serekali ili upate kitu inahitajika katika maishani mwako. Tena hii inasaidia wakenya wapate pesa.

Hapa naona gari nzuri inayopendeza kabisa, iliwekwa kando ya mataa ili ionekane kwa umbali na watu wakujie wanunue katika hii boma ya kuuza magari. Hii gari inakaa vizuri sana.

Hapa ni soko ya vitu tofauti tofauti, hapa naona viatu vya warembo inayorembeza sana imepangwa vizuri ili watu wafurahie na wakujie wanunue ili wang'arie wakitembea tena wafurahie wakivaa.

Naona watu wamekalia magari na kulingana na hii picha hawa watu wako kwa sherehe wakisherehekea vitu tofauti tofauti. Na ninaona mtu amevaliwa kitu kwa shingo inayoonyesha yeye ni mkenya katika hii boma.

Naona kitu mzuri ya kuuza mayai na kitu ya kuzuia jua kali wakati anayeuza. Tena naona magari yenye iliekwa kando ya soko hii ili waende wanunue manguo, tafauti tafauti, hapa karibu na hizi magari.

Hapa naona familia moja, baba, mama na watoto wawili, wanafurahia sana kukula pamoja. Watoto wanafurahia wakiwa pamoja na wazazi wao ili wakae vizuri pamoja, pia wazazi wanafurahia.

Naona watu wengi wanatembea huku naona manguo iliyo katika hii soko. Hawa watu wanaona hizi manguo wananunua vitu tofauti tofauti. Naona wengine wananunua miwa wengine wakitembea aste aste wakiona vitu inayo uuzwa.

Hapa naona pesa iliyoshikwa na mtu mmoja. Naona elfu moja iko juu mia tano inafuata na mia inakaa mwisho wa hii pesa. Hii pesa yote ni elfu moja mia sita na hii pesa inasaidia watu.

Hapa naona wauzaji wa samaki yenye imepeangwa vizuri. Hili watu waende wanunue na wachemshe na wapike vizuri hivi wakichanganya na nyanya wakule bila kusumbuliwa na kitu yoyote. Samaki hii imepewa vizuri na ikatengwa vizuri.

Huku naona magari iliyowekwa pahali pa ku hesheni, ili watu waende matembezi ama waende kusherehekea kwa sherehe tofautu tofauti na wakuje wachukue magari zao baadae kama ziko sawa kabisa.

Hapanaona soko ya nguo tafauti katika hi picha kuna manguo ya kala tafauti wanangojea kastuma msachi amesimama akielesa makastuma yenye inaitaji Kwa hii soko yake.

Hapa naona biashara ya vitunguu imeiva vizuri pia naona wanabiashara wamepanga vitunguu hizi katika lori kubwa ili waende wauze na wapate pesa mzuri. Tena hii ilipangwa vizuri katika.

Huku ni pahali pa kuuza maziwa na mimi naona mtu mmoja anangojea kuuziwa maziwa ili aende atumie labda nyumbani mwao tena hii ni bomba mzuri ya kuuza maziwa ili watu wapate ya matumizi.

Hapa ni nyumba ya kuuza manguo ya wamama hizi manguo inapendesa sana ata panye unakaa hii marinda na mangui yote hapa inasaidia wamama wangare vizuri tena wakae vizuri.

Hapa naona ni kibanda ya kuuza chakula ndogo ndogo kama manyanya, kituguu, kukumanga, viazi vitamu na vitunguu na machungwa. Tena hii inasaidia watu wapate pesa katika kibanda.

Hapa naona magari mpya mpya imebebwa na trela kubwa sana. Kulingana na hii picha hizi magari zinatoka mbali sana na inapelekwa katika boma ya kuuza ili watu wapate hizi Magari wakinunua.

Hapa kuna viatu tofauti tofauti inayouzwa katika hii duka la viatu ili watu wakuje wajinunulie na wapate starehe zao kama wamengara nahizi viatu nzuri nzuri katika nyumbani mwao.

Huku naona ni duka kumbwa sana ya daima naona Kuna mtu anaye usia watu vitu tafauti tafauti katika hii duka kubwa hili wapater pesa na wanunusi wapater vitu anayetaka kununua Kwa duka hili.

Huku naona ni soko ya viatu, naona mtu anayejulikana ya kwamba huyu anaichagua ili aanze kununua viatu vinayokuwa kwenye soko. Hii ni soko ya viatu, naona ilipangwa kwenye arodha nzuri ili watu wajichagulie.

Hapa naona shilingi elfu moja iliyopigwa picha. Inaonyesha hii ni pesa kubwa ama pesa kiwango kubwa ya Kenya inayounganishwa ndio itengeneze ikuwe pesa mingi. Na hii elfu moja inasaidia sana wajamii.

Hapa naona magari iliowekwa kando ya chini ya mti ili watu waende sherehe tofauti tofauti, tena naona warembo wawili waliokaa chini wakisalimiana na mwanaume mmoja anatoka kwa gari lake ili atembee mahali watu wako.

Hapa ni soko ya viatu kadhaa hii viatu imesaidia wakimbiaji tena naona kuna ya kuenda bafu na makofia tofauti tofauti, tena kando yake naona pahali pa kushonea na kusafisha ili ingare vizuri.

Hapa ni soko naona watu wanachakua maguo maguo tafauti tafauti kama huku kwetu nasikuangaa wakisema maguo ni mia mia maguo ni twenty twenty sasa hivi na hivo ndio maguo wanauza na wanapata wanunuaji wengi.